Hii inaonyeaha mhudumu wa afya aliyevalia mavazi maalum ya kujikinga akimhudumia mgonjwa ndani ya chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya Machakos. Tarehe hii ni ya disemba mwaka elfu mbili na ishirini wakati wa janga la covid nineteen .Mgonjwa ameunganishwa na mashine ya oksijeni akihitaji msaada wa kupumua.

Chumba cha upasuaji hujengwa kwa vifaa maalum kuhakikisha usalama, usafi na ufanisi wakati wa operesheni. Timu ya wataalum wa afya huvaa vazi la kinga kufunikwa nywele, pua na mili yao maambukizi. Ndani ya chumba hiki kuna mashine za usingizi na vifaa vya ufuatiliaji vinavyowezesha utaratibu kufanyika kwa umakini na tahadhari kubwa.

Wahudumu waliovaa makoti ya buluu wanafanya tathmini ya kiafya kwa wazee wakitumia vifaa kama vipima joto. Hii ni huduma ya afya inayowafikia watu moja kwa moja bila safari ndefu, kupitia maarifa, mafunzo na rasilimali walizopewa. Wahudumu hawa huimarisha uwezo wa jamii kudhibiti afya yao kwa njia endelevu.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero huwasilisha huduma muhimu za afya kwa jamii zilizo pembezoni hasa vijijini. Inasaidia kina mama na watoto kupitia matunzo ya uzazi, chanjo na elimu ya kinga. Mpango huu ulioanzishwa na mama wa taifa unalenga kuondoa vifo vinavyoweza kuzuilika na kuongeza uelewa wa afya kupitia wahudumu wa jamii.

Gari maalum la Beyond Zero Mobile Clinic linaonyesha juhudi za kampeni iliyoanzishwa na mama wa taifa Margaret Kenyatta kwa lengo la kuboresha afya ya mama na mtoto. Kliniki hii ya kuhamahama huwafikia walio maeneo ya mbali ikitoa huduma ya uzazi, chanjo, ushauri, nasaha na elimu ya afya.

Kliniki ya mkononi ya Beyond Zero hupeleka huduma muhimu vijijini, ikilenga afya ya mama na mtoto kwa kutoa chanjo, uangalizi wa ujauzito na matibabu kwa watoto, pia hueneza elimu kuhusu VVU huku ikikuza tabia bora za kiafya. Mpango huu hupunguza vizingiti vya kijamii na kijografia ukiimarisha usawa na upatikanaji wa matibabu kwa jamii zote.

Hii inaonyesha huduma ya kisasa ya kusafisha meno inayifanyika katika kituo cha all smiles dental and tooth ache prevention and treatment ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha afya ya kinywa. Matibabu haya huongeza mvuto wa tabasamu, kudhibiti madoa, kuimarisha usafi, kuzuia maradhi pamoja na kuchochea ujasiri wa mhusika.

Hii inaonyesha uchunguzi wa mbele, hatua muhimu ya afya ya kinywa, daktari, mwenye glavu za bluu anatumia kioo maalum kuchunguza maeneo magumu kufikia akisaidiwa na kifaa kingine cha kutambua kuoza, au kuvimba kwa ufizi. Ukaguzi wa mara kwa mara uzuia ya matatizo makubwa, uongeza usafi ya wa kinywa, na hurahisha matibabu mapema.

Hii inaonyesha mkusanyiko wa vifaa vya kawaida vinavyotumiwa na madaktari wa meno pamoja na wahudumu wa afya wa kinywa. Kioo maalum husaidia kuona maeneo magumu, kurudisha mwanga na kuhamasisha tishu laini. Zana nyembamba zenye ncha kali hutumika kuchunguza kuoza jengo la jino na hali ya vipandikizi.

Afya ya kinywa inahusisha utunzaji wa meno, fizi na ulimi, kupiga mswaki mara mbili, kutumia uzi mara kwa mara kuondoa mabaki na joto ya vijidudu. Lishe bora hupunguza adhari za kuoza kwa jino. Kukagua kwa dakatari huwezesha utambuzi mapema wa matatizo. Kuepuka sigara na pombe huzidisha uimara wa tabasamu.

Ukatili wa kinywa kwa watoto wachanga ni desturi hatari inaohusisha kung'oa meno ya maziwa kabla hayajatokea. Kitendo hiki kinacho aminika kupunguza homa au kuhara kusababisha maambukizi maumivu makali uharibifu wa meno ya kudumu na matatizo ya ulaji. Vifaa visivyo salama huongeza hatari ya madhara kwa afya ya mtoto.

Hii inaonyesha mabadiliko ya kutisha, kabla na baada ya matibabu ya meno yaliyofanyika Parlock Dental. Awali taya ya juu ilikuwa na mapengo pamoja na maandalizi ya kurejesha mpangilio. Baadaye, taya hiyo ilionekana kamili ikiwa na daraja jipya la meno lililowekwa kwa ustadi mkubwa.

Hii inaonesha usafishaji wa kitaalamu wa meno, hatua muhimu kwa afya bora ya kinywa. Utaleo kiliniki unausaidia kuondoa mabaki ya jino kama jino yanayoweza kusababisha magonjwa. Usafi wa kila siku kama kupiga mswaki mara mbili, kutumia dawa ya floride na kutumia nyuzi huzuia kuoza kwa meno. Lishe yenye sukari kidogo hulinda kung'aa kwa meno. Tabia hatarishi kama uvutaji na matumizi ya pombe hupunguza uimara wa fizi na uimara wa meno.

Ukaguzi wa meno unaonekana kwenye picha hii muhimu ya kudumisha afya hasa ya kinywa. Hii inahusisha utanzaji wa fizi, meno na ulimi kwa ujumla. Huduma hii husaidia kuondoa matatizo mapema, kuzuia harufu mbaya, kuoza kwa jino na maradhi ya fizi. Usafi bora hupatikana kupitia kupiga mswaki mara mbili kwa siku, kutumia nyuzi za meno na kula lishe bora. Tabasamu nzuri huanza na utunzaji wa Kila siku pamoja na ukaguzi.

Katika picha daktari bingwa anatekeleza hatua ya matibabu ya kinywa kwa mgonjwa, ikiashiria huduma maalum ya tiba. Mazoezi haya hujumuisha: uchunguzi, usafi, upasuaji na utunzaji wa meno, fizi, pamoja na tissue nyingine. Kuboresha afya kwa ujumla na kuhakikisha tabasamu bora kwa kila mmoja.

Hii inaonyesha mabadiliko ya meno kabla na baada ya matibabu ya kitaalamu ya kurekebisha meno ya mbele. Awali pengo na uharibifu vilidhihirika wazi, lakini baada ya hatua madhubuti muonekano umerudiwa, mpangilio kuboreshwa. Mchakato huu huimarisha uwezo wa kutafuna, kuzungumza kwa ufasaha, kuzuia mienendo isiyo ya kawaida ya meno mingine, kuboresha usafi wa kinywa na kukuza kujiamini kupitia tabasamu lenye mvuto.

Hii inaonyesha daktari akichunguza mdomo wa mgonjwa ikionyesha umuhimu wa afya ya mdomo. Afya ya meno inahusisha usafi wa meno, kupiga mswaki na kutumia uzi wa meno kuondoa vimelea. Ziara za mara kwa mara kwa daktari husaidia kugundua matatizo mapema kama kuzuia kuoza kwa meno kwa matibabu ya kinga.

Maji yaliyofurika yamezingira nyumba yakifunika ardhi kuadhiri jamii, miundombinu na makazi. Tana River imekumbwa na mafuriko mazito yakiashiria madhara ya mvua kubwa. Shirika la IOM linahamasisha msaada wa dharura. Huduma za usafi, maji salama na suluhu endelevu kwa maafa haya yanayoendelea kusababishwa na mabadiliko ya tabia nchi.

Kikundi cha wakazi kimejitokeza kwa shughuli ya usafi wa mazingira, ukisafisha mitaro yenye maji yaliyotuama na taka. Zoezi hili linaongeza afya ya jamii kwa kuondoa mazalia ya umbu, panya na kudhibiti maradhi ya maji. Mpango huu pia huwahusisha vijana wasio na ajira kupitia programu kama kazi mtaani hivyo kuboresha maisha na kutoa fursa ya kipato mijini.

Mpango huu wa CMMB unaangazia afya ya mazingira zikiwa upatikanaji wa maji safi, usafi wa mikono na miundombinu ya usafi. Tanki na kituo cha kunawa vinaonyesha jitihada za kuzuia magonjwa, kulinda jamii dhidi ya maradhi ya maji na kuinua viwango vya maisha katika maeneo yenye changamoto za kiafya.

Karatasi hii ya chooni imevingirishwa kwa ustadi ikiwa laini yenye uwezo wa kufyonza unyevu wa ufanisi. Inatumika katika usafi wa binafsi na ni sehemu muhimu katika vyoo vya nyumbani na vya hadhara. Ubora wake hutegemea ugumu, safu, uekolojia pamoja na aina ya nyuzi zinazotumika kutengeneza hasa zile za kutoka kwa kumpa.

Vifaa vya kitabibu vimehifadhiwa ndani ya jokofu maalum. Vikiwa na sindano pamoja na chupa zenya majina kama David, hivyo huhakikisha dawa baridi zinahudumisha ubora. Vifaa hivi hutumika hospitalini kwa chanjo vipimo vya damu au matibabu mbalimbali na huhitaji utunzaji makini kwa usalama wa wagonjwa.

Chumba hiki cha hospitali kilicho ichuni kinaonyesha mgonjwa akiwa kitandani akipokea huduma ya afya. Kifaa cha kitabibu kinachomulika taarifa muhimu za mwili kinaashiria uangalizi wa karibu. Sakafu ya vigae na mpangilio wa mazingira vinaonyesha usafi wa kimatibabu. Mtu mwingine anaonekana kwa umbali akielekea kuwa muhudumu au mgeni.

Kifaa hiki cha kidijitali, kimewekwa kwenye standi kutumika hospitalini kuchunguza hali ya kiafya ya mgonjwa. Kinaonyesha mapigo ya moyo, shinikizo la damu, oksijeni mwilini, kiwango cha kupumua, na joto la mwili. Hutoa taarifa papo hapo, kina kumbukumbu, na kinaleta tahadhari endapo hali ya mgonjwa inabadilika.

Hii inaonyesha vifaa muhimu vya huduma ya kwanza vikiwemo bandeji iliyokunjwa inayotumika kufunga majeraha, kutoa shinikizo au kusaidia maungo yaliyoumia. Pia kuna makasi maalum wenye ncha butu ulioundwa kukata nguo, vitambaa, tiba au vifaa vingine kwa usalama bila kuharibu ngozi.

Hii inaonyesha vipimo viwili vya peanut, kimoja jeusi na kingine jekundu. Hivi ni vifaa vya kusikiliza mapigo ya moyo ya mtoto tumboni wakati wa ujauzito. Limetengenezwa kwa plastiki lakini vinaweza pia kuwa vya mbao au alimini. Tehemaiscope kampuni iliyozinduliwa mwaka wa elfu moja mia tisa sitini na nne kutengeneza vifaa vya afya vinavyotumia katika taaluma kama upasuaji wa ganzi na kadhalika.

Liki ya mguu yenye ngazi mbili hutumika katika mazingira ya tiba au nyumbani kusaidia kufikia maeneo ya juu. Imetengenezwa kwa chuma imara kisichoshika kutu ikiwa na muundo madhubuti wenye uso wa mpira usioteleza kwa kila hatua. Inaboresha usalama wa uthabiti na upatikanaji hasa hospitalini, kliniki na hata majumbani kwa kazi za kawaida kama kufikia rafu za juu.

Kiti maalum cha daktari wa meno kimewekwa katika mazingira ya kijamii kikiwa na miundo wa kustarehesha. Kinaweza kurekebishwa kwa urahisi kulingana na mkao wa mgonjwa. Imejengwa kwa vifaa imara kikijumuisha sehemu ya kichwa inayonyumbulika na vifaa ina uwezo wa kuinamishwa ili kurahisisha kazi.

Ndani ya hospitali mashuhuri ya NorvIc Uganda, mgonjwa aliyefungwa kichwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akihudumiwa na muhudumu aliyevalia mavazi rasmi ya kitabibu. Mandhari inaonyesha viti vilivyopangwa nadhifu na kaunta kwa umbali eneo hili linaakisi huduma bora, utunzaji wa hali ya juu pamoja na taaluma inayojali afya na ustawi wa kila mteja.

Hii inaonyesha changamoto za afya ya akili, msongo wa mawazo, na mzigo wa majukumu. Mistari iliyochanganika karibu na kichwa husahiria hofu kali. huwakilisha presha ya muda, mahitaji yasiyokomaa. Alama za kuuliza zinaonyesha kuchanganikiwa, ukosefu wa muelekeo. Dalili hizi huweza kuwa ishara za mwanzo wa matatizo ya kiakili.

Panadol Extra ni vidonge vya filamu vyenye mchanganyiko wa Paracetamol 500mg na Caffeine 65mg vikitumika kwa ufanisi kuondoa maumivu kama vile kichwa, mgongo, meno, misuli, hedhi, mafua au baridi. Fomulation yake huruhusu ufanisi wa haraka, haina ukali tumboni na hupatikana kwenye vifurushi vyenye vidonge ishirini na vinne.

Hiki ni kidonge cha HeathAid Vitamin B99 Complex , ukitoa mchangnisho wa virutubisho muhimu vya B kwa mpangilio wa muda mrefu. Husaidia nguvu, umakini, hisia, mfumo wa nevo bila bidhaa za wanyama.

Chupa ya mililita mia moja (100 ml) ya Paracetamol infusion IV ,inayojulikana kama AELMOL, imetengenezwa na Approval and Formal LLP. Dawa hii hutumika kwa sindano ya moja kwa moja kwenye mishipa ya damu kwa binadamu. Inatumika kupunguza maumivu ya wastani na homa, hasa baada ya upasuaji au wakati njia nyinginei hazifai.

Sanduku lina vidonge ishirini vya Acetaminophen ikitoa afueni bora kwa maumivu ya kichwa, misuli, mgongo, hedhi na homa. Ufungaji unasema rais kumeza. Inaonyesha matumizi nyepesi kwa wagonjwa bilahi hupatikana madukani mtandaoni au katika famasia nyingi ikiwepo uonjalia.

Hii inaonyesha mhudumu wa afya akimwekea mtoto dawa ya macho huku mtu mwingine akimbeba mchanga ikionyesha juhudi za tiba au kampeni ya kinga. Matibabu haya kama utoaji wa matone ya Vitamin A huimarisha afya ya macho na kusaidia ukuaji bora.

Katika kituo cha tiba mjini mogadishu, mtoto ali osman mwenye umri wa miaka mitatu anachunguzwa na daktari mustafa yusuf. Anashikiliwa kwa upendo na mama yake owili hassan. Daktari anapima uvimbe na uharibifu wa ngozi.

Mhudumu wa afya mwenye sare safi na glavu anatilia mtoto mchanga matone ya dawa kupitia mdomo akitumia dropu akishikiliwa kwa uangalifu na mama yake. Tendo hili la kinga huimarisha afya ya watoto wachanga likizuia maradhi hatari na kuchangia maisha bora.

Kliniki ya kijamii imejaa akina mama wenye watoto wachanga na wadogo, wakisubiri huduma za afya. Mazingira yanayoonyesha elimu kupitia mabango ya uhamasishaji. Huduma zinazotolewa ni chanjo, ushauri wa lishe, uchunguzi wa ukuaji na matibabu ya maradhi ya utotoni. Huduma hizi ni muhimu katika kuhakikisha malezi bora tangu kuzaliwa hadi ujana.

Hii inaonyesha mtoto mchanga akihudumiwa kwa uangilifu katika mazingira ya matibabu, ikionyesha uzingatiaji wa afya ya watoto wadogo. Tiba hii maalum hujikita kwenye ukuaji, kinga na ustawi wa watoto kuanzia utotoni hadi ujana ikilenga huduma bora ya kimatibabu.

Watoto wakiosha mikono kwenye kituo maalum kuonyesha umuhimu wa usafi katika jamii duni kama Kibera. Vituo hivi huruhusu matumizi ya sabuni pamoja na maji safi kusaidia kudhibiti magonjwa ya kuhara, homa ya matumbo na amoeba .

Katika mazingira ya shule wanafunzi wanaonyesha nidhamu ya kiafya wakiosha mikono kwa sabuni katika vituo maalum. Hatua hii inalinda afya, hupunguza magonjwa ya kuambukiza kama cholera , na kuimarisha usafi wa pamoja. Shule hujenga msingi wa tabia bora kupitia elimu ya usafi, huku miradi ya wash ikihakikisha maji salama.

Mpango wa WASH was UNICEF huleta suluhisho madhubuti katika shule za Kenya kwa kuweka vituo vya kunawa mikono, visima vya maji na vyoo bora. Kupitia usaidizi wa walimu au wahudumu wa afya, watoto hufundishwa maadili ya usafi kama hatua ya kujikinga dhidi ya maradhi. Kupatikana kwa maji safi na mazingira salama kunaimarisha afya muhudhurio na ustawi wa wanafunzi hasa maeneo kame.

Mashine ya kusimama ya hip-thrust maarufu kama booty-builder hutengenezwa mahususi kuimarisha na kuchonga misuli ya makalio. Ina sehemu laini kwa ajili ya nyonga. Viti vilivyowekwa vizuri kwa vibano vinavyoweza kurekebishwa kulingana na saizi ya mtumiaji.

Dawa ya michezo hushughulikia majeraa yatokenayo na mazoezi kwa kutumia mbinu mahali. Madaktari wanasikolojia wa viungo na wakufuzi wa mwili ushirikiana kurudisha uwezo kamili wa wana michezo. Uangalizi wa viungo tathmini ya mwili, tiba ya maumivu, lishe bora na ushauri wa kiakili uimarisha utendaaji.

"Hili linaonyesha jeraha la kutisha alilolipata mshambuliaji Eduardo da Silva wakati wa mechi ya Ligi Kuu kati ya Arsenal na Birmingham, Februari 2008. Akiwa na umri wa miaka 24, alipata kuvunjika vibaya kwa mfupa wa mguu wa kushoto baada ya kugongwa na Martin Taylor.

Mashine ya standing hio thrust huimarisha misuli ya kluti na sehemu ya chini ya mwili kupitia harakati za pekee za kusimama. Huondoa unarahisisha matumizi kupitia mgongoni na kutoa usaidizi kupitia sponji zenye zinazoweza kubadilishwa. Inaruhusu kuongeza uzito na kutumia bendi kwa mazoezi ya viwango tofauti huku ikihifadhi nafasi katika mazingira ya mazoezi madogo au makubwa.

Mimea hii huenda ikawa Verbena ya magharibi au Verbena ya California. Hutambuliwa kwa matumizi ya jadi kama tiba ya asili. Husaidia kutuliza homa, kikohozi, koo pamoja na kuboresha mmengenyo wa chakula. Pia huaminika kupunguza uvimbe, kuleta usingizi, kusafisha mwili, kuondoa gesi na kudhibiti maumivu mepesi.

Mti unaoonekana ni cyprus maarufu kama mexican cyprus ukitambulika kwa majani yake kijani kibichi, umbo la mlingoti na harufu ya asili. Hutumika tangu zamani kama tiba mbadala kutokana na sifa zake za kupambana na vimelea, kuondoa harufu mbaya pamoja na kutuliza maumivu ya mwili.

Mkaratusi hasa aina ya eucalyptus hutumika tiba asilia katika jamii mbali mbali duniani. Majani yake huchemsha au kupumuliwa kikohizi au mafua ya mapafu. Mafuta husuguliwa kutuliza maumivu ya viungo vya mwili baridi na uvimbe. Pia huzuia wadudu, kuponya vidonda na kuondoa harufu mbaya mdomoni, kukinga malaria, kuondoa au kuhatarisha na kutuliza tumbo.

Hii inaonyesha bustani yenye mimea tofauti ikiwa na vitunguu maji au vichungu upande wa nyuma na mboga za majani huenda mchicha. Mandhari hii inaangazia sehemu iliyolimwa kwa uangalifu ikiwasilisha juhudi za kilimo hai katika mazingira ya asili.

Mmea huu wa asubuhi uitwalo morning glory hujulikana kwa matumizi ya kitamaduni katika tiba mbadala. Maua yake hutumika kutuliza tumbo, kuondoa uvimbe, kusaidia mapafu na kupunguza sukari mwilini. Mbegu zake hasa zile zenye acne zimeheshimiwa na wamexico hasa